Mashine ya kisasa ya kutolea pesa imefungwa ukutani katika eneo safi na salama ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wote kwani inapatikana kwa saa ishirini na nne, huku mazingira yake yakiwa ninadhifu na safi na kuvutia wateja.

Mashine inayoitwa "ATM" ikiwa na mwendelezo wa huduma zinazopatikana katika eneo hilo kwa masaa ishirini na nne, mashine hii hutoa huduma za kibenki karibu na makazi ya watu.

Mwanamke aliyepiga picha nzuri akiwa anatabasamu, ameshikilia hela mkononi; akiwa anafanya tangazo la benki ya kisasa iitwayo "absa" na kuonesha mahali inapopatikana na unafuu wa huduma zake.

Eneo la kibenki lenye wafanyakazi wakiwa wamekaa kwenye meza zao na kila mfanyakazi akiwa na mteja anayempa maelekezo na kumpa bora za kiteja, ili wateja hao waweze kuvutiwa na benki hizo na kuwaza kuzifanyia kazi.

Wafanyakazi wa benki waliovalia suti za kupendeza wamepiga picha wakiwa na tabasamu la furaha, picha itakayowakilisha benki yao na kuonyesha unadhifu uliopo katika benki hiyo.

Nje ya benki iitwayo benki ya Afrika kukiwa na magari ya aina mbalimbali yamepaki nje ya benki hiyo, ikionyesha muendelezo wa huduma zinazotoka katika benki.

Benki bora inayojali huduma za wateja ikiwa imependezeshwa kwa rangi nzuri za bluu, huku wafanyakazi wa benki hiyo wakiwa wamepanga magari yao tayati kwajili ya kuwapokea wateja wanaokuj kupokea huduma hizo za kibenki.

Mwanadada amesimama pembezoni mwa mashine inayotumika kutoa hela iitwayo ATM. Mashine hii husaidia wateja kupata huduma za kifedha karibu na kwa urahisi.

Mwanamke aliyeshika maiki na kuvalia sare yake nadhifu ya rangi nyekundu, akiwa anafanya matangazo kwa furaha ya benki ya "absa" ambapo anaonyesha na kuelezea urahisi wa huduma hizo za kibenki.

Mwanaume amesimama mbele ya Mashine ya kisasa ya kutolea pesa iliyofungwa ukutani katika eneo salama, ikiwa tayari kuwahudumia wateja mda wote na kupata huduma masaa ishirini na nne.

Baa yenye mandhari ya kuvutia ya rangi ikiwa imepambwa vizuri na meza yenye chupa za vileo mbali mbali kwa mpangilio maridadi unaovutia wateja ikionesha huduma za kiwango cha hali ya juu na mazingira rafiki kwa mapumziko.

Ndani ya baa ndogo, muuzaji wa kiume amesimama nyuma ya kaunta yenye muonekano mzuri, huku nyuma yake kukiwa na rafu zilizowekwa vinywaji safi, kwa ajili ya vileo na sehemu nzuri ya watu kupumzika.

Mwanamke aliyevalia suruali amesimama mbele ya kaunta ya mbao. Ambapo nyuma yake muhudumu anayeuza vinywaji vya vileo vya aina mbalimbali na mteja anaonekana mwenye furaha.

Bango la baa lenye picha ya bia inayovutia ikitangaza baa maarufu katika jengo zuri lenye usanifu wa kisasa na mvuto, likiwa tayari kuwakaribisha wateja kwa burudani na vinywaji baridi.

Ndani ya baa inayouza vileo vya aina mbalimbali, ikiwa na taa zilizofifia, tayari kwa ajili ya wateja wanaokuja eneo hilo kujiburudisha kwa vinywaji mbalimbali.

Katika eneo la baa lenye kaunta ndefu iliyopangwa vinywaji vya aina mbalimbali kwa ajili ya wateja wanaokuja eneo hilo, wakati wa jioni na kupumzisha akili zao huku wakipata vinywaji taratibu.

Baa yenye mwanga wa kufifia ikiwa na kaunta safi iliopambwa vizuri huku kukiwa na viti vya rangi nyekundu na nyuma kuna rafu iliopangwa chupa za vileo mbalimbali kwa mvuto.

Katika eneo la baa lenye mwanga hafifu wa kuvutia na unaoshawishi mapumziko, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye kaunta iliyopo pembezoni mwa baa hiyo.

Muhudumu wa baa yuko ndani akiwa nyuma ya kaunta anachanganya vinywaji kwa ustadi, nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa chupa za vileo mbalimbali, zilizopangwa kwa mpangilio mzuri.

Katika sehemu inayouza magari mapya yaliyopangwa vizuri kwenye eneo la nje, yakiwa na rangi za kuvutia kwa ajili ya maonesho ya wateja wanaotafuta magari ya kutumia kwa ajili ya usafiri binafsi.

Ofisi inayojishughulisha na uuzaji wa magari madogo yakiwa yamepangiliwa vizuri ndani ya ofisi hiyo, ili kuweza kuvutia mteja anayetafuta magari bora na ya kisasa.

Nyakati za jioni mteja amekuja katika duka linalouza magari liitwalo nisani, amechagua gari lake zuri na la kumfaa tayari kwa ajili ya kurahisisha safari zake za hapa na pale na kuepuka na matumizi ya daladala.

Magari yamepangwa ndani ya yadi inayouza magari. Huku magari hayo yakiwa na rangi ya kuvutia na kuonesha muonekano wake bora wa kuvutia wateja wanaotafuta magari hayo.

Gari kubwa na la kisasa lenye rangi inayo vutia, limepakiwa vizuri katika sehemu ya maonesho ya magari ili mteja anayekuja kuchagua magari, aweze kuvutia nalo na kulinunua kwa ajili ya safari zake za kila siku.

Ndani ya chumba kinachouza magari ambayo tayari yamekwisha tengenezwa vizuri, ili mteja anaetafuta usafiri wa kisasa aweze kuyaona kwa hali ya mvuto mkubwa.

Muuzaji wa magari ya kisasa akiwa amesimama mbele ya gari yenye rangi nyeupe, lenye mvuto wa hali ya juu kwa ajili ya watu wanaotafuta usafiri wa urahisi.

Gari kubwa na lakisasa kiliwa limepakiwa vizuri na kufunguliwa milango yake, na kuonesha sehemu zake za ndani ambazo zitamvutia mteja anayekuja kununua gari katika eneo hili, linalojishughulisha na uuzaji wa magari ya aina tofautitofauti.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu za ndani lililosafi na la kuvutia, likiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, likionyesha viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Ndani ya jengo linalouza magari ya aina mbalimbali, limepaki vizuri magari mapya yenye rangi nyekundu yakiwa na mvuto kwa ajili ya wateja wanaokuja kutafuta usafiri utakaowafaa katika shughuli zao.

Gari zuri limefunguliwa mlango kuonesha sehemu za ndani zilizo safi na kuvutia likiwa limepangwa vizuri kwaajili ya wateja wanao tembelea kutazama ubora wa magari yanayo uzwa ikionesha viwango vya kisasa na uimara wake.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuzia magari, magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa kila gari limewekwa ili kumvutia mteja anae kuja kununua.

Katika eneo linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za magari kuna magari ya aina mbalimbali yaliyopangwa vizuri. Magari haya yako tayari kwa ajili ya wateja wanaokuja kuchagua magari yanayowafaa na kuyanunua kwa bei zinazopendeza.

Duka lenye rangi ya kijani lililopo katikati ya bararabara, likiwa na muonekano wa kuvutia wateja na rangi ang'avu, linalo jishughulisha na uuzaji wa maziwa, mteja anaingia ndani duka hilo kwa ajili ya kupata bidhaa yenye ubora.

Mashine kubwa na ya kisasa inayo uza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, iko nje ya duka. Mashine hii imeandikwa maziwa ni safi na salama na kwa afya na mteja atalipia kwa mfumo wa kiautomatiki.

Mwanamke amesimama nje ya duka linalouza maziwa akitazama kwa makini upande wa mlango, huku ukuta waduka ukionyesha jina na nembo yake kwa rangi angavu.

Ndani ya duka kuna mashine kubwa na ya kisasa inayouza maziwa yalio pashwa moto teyari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki ili aweze kupata bidhaa hio ya maziwa.

Mfanyabiashara anayeuza maziwa akiwa na mteja anamuelekeza namna ya kutumia mashine hii inayouza maziwwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja atalipia kiwango anachotaka cha maziwa kwa mfumo wa kiautomatiki.

Ndani ya duka linajishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, wanaume wawili wamesimama moja akiwa ni muuzaji na mwingine mnunuzi ananunua bidhaa ya maziwa kutoka dukani hapo ili akaitumia nyumbani.

Katika duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa kama vile maziwa Freshi na maziwa ya mtindi, wateja wamesimama nje ya duka hilo ili kuweza kununua bidhaa hiyo bora ya maziwa.

Fundi pamoja na mmiliki wa mashine inayouza bidhaa zitokanazo na maziwa akiwa anendelea kutengeneza mashine hiyo, mashine hii inauza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa na mteja anayenunua maziwa hayo hulipia kwa mfumo wa kiautomatiki.

Duka linalouza mashine mbalimbali za kuuzia maziwa ambayo tayari yamechujwa, na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mashine hizo zimepangwa vizuri kwa ajili ya wanunuzi kuziona na kununua.

Mwanamke alievalia koti lenye rangi nyeupe, yuko ndani ya duka linalouza maziwa akiwa anapima maziwa hayo kwa kiasi na kuweka kwenye jagi, tayari kwa ajili ya kumuuzia mteja aliyesimama nje na kuja kununua maziwa hayo.

Mashine inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ikiwa katika eneo la wazi ambapo mteja ataweka chupa na kulipia kiasi cha maziwa anayotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Katika duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa liitwalo "YUSTINA MILK" limepangwa vizuri na kupangwa rangi za kupendeza. Sehemu hii ni mahususi kwa wateja kuja kupata maziwa ambayo hufungiwa au kukaa hapo hapo na kunywa.

Wateja wengi wako nje ya duka linalouza bidhaa zitokazo na maziwa duka, hili limejengwa vizuri na kupakwa rangi angavu ili ziwavutie wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo.

Mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, imepangwa vizuri nje ya duka mashine hii juu yake kuna maandishi mbalimbali yanayoelezea kua maziwa ni safi na salama kwaajili ya kunywewa.

Mashine inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa iko pembezoni mwa duka. Mteja ataweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki.

mashine mbili za kisasa zinazo uza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa mteja atalipia kiasi anacho taka kupitia mfumo kiotomatiki nje ya mashine hizi kuna maelezo yanaeleza maziwa ni safi na salama kwa afya.

Wauzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa wameweka katika eneo zuri jokofu linalouza maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Na nje ikiwa na maandishi yanaeleza maziwa ni safi na salama kwa afya.

Jokofu linalouza maziwa yaliyochunjwa na kupashwa moyo tayari kwa kunywa, mteja ataweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Mashime kubwa inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa iko pembezoni mwa duka ikiwa imewaka tayari kwa mteja kuja kununua maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, nje ya mashine kuna maandishi yanayoelezea maziwa haya ni safi na salama.

Katika ofisi ya fundi kuna mashine kubwa na ya kisasa iliyoletwa kwa ajili ya kutengenezwa, mashine hii inauza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ambapo mteja hulipia maziwa hayo kwa mfumo wa kiautomatiki.

Jokofu kubwa linalouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja ameweka chombo chake tayari kwa ajili ya kukinga maziwa hayo na kulipia kwa mfumo wa kioutomatiki.

Katika duka kubwa linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, likiwa na bango kubwa lenye rangi nyeupe na kuchorwa picha ya ng'ombe. Mfanyabiashara ameweka duka lake katika hali ya usafi akisubiria wateja.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mteja pamoja na mnunuzi. Duka hili limepambwa kwa rangi nzuri zinazovutia wateja na kuwekwa katika hali ya usafi ili wateja waje na kujipatia maziwa yaliyo bora.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo mayai pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa. Duka hili limepangwa vizuri na kupakwa rangi za kupendeza kwa ajili ya kumvutia mteja anayekuja kununua bidhaa hizo.

Ndani ya duka, kuna mashine mbili za kisasa zinazouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa ambapo mteja ataeka chupa na kulipia kwa mfumo wa kiautomatiki na nje ya mashine kuna maandishi, yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Duka kubwa linalouza bidhaa zitokanazo ma maziwa, liitwalo "Mahu juhudi", liko pembezoni mwa barabara, likiwa na rangi za kuvutia wateja wanaotafuta bidhaa hizo za maziwa, kwa ajili ya kuuza kwa jumla na rejareja.

Nje ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazi na maziwa kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyo tayari kwa ajili ya kunywewa mteja hulipia maziwa kwa mfumo wa kiautomatiki ili aweze kupata bidhaa yake ya maziwa.

Ndani ya duka dogo linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile maziwa freshi na ya mgando, liko pembezoni likiwa limepangiliwa vizuri na kuwekewa rangi ya angavu zitakazomvutia mteja.

Mwanamke aliyefunga kilemba amesimama pembezoni mwa duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, huku ndani kukiwa na mhudumu anayepima maziwa hayo na kuyaweka tayari kwa ajili ya wateja wanaokuja kununua.

Mteja amesimama pembezoni mwa mashine kubwa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja atalipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki ili aweze kupata maziwa.

Katika duka linalo jishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, muuzaji amepanga kwa usafi ndoo yenye maziwa mengi, tayari kwa ajili ya kusubiri wateja wanaokuja dukani hapo na kupata kiburudisho hicho cha maziwa yenye ubora.

Mashine inayouza maziwa yaliyochujwa na kpashwa moto tayari kwa kunywa, imewekwa vizuri ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa hizo. Mteja atalipia maziwa kwa kupitia mfumo wa kiotomantiki na kupata kiasi cha maziwa anachotaka.

Duka la kuuzia maziwa likiwa limejengwa vizuri, pembeni ya barabara likionesha nembo kwa rangi angavu, na mazingira yanayotoa hisia ya usafi na utulivu kwa wateja.

Duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, kama vile; maziwa freshi na maziwa mgando. Liko pembezoni mwa barabara likiwa limepakwa rangi za kuvutia wateja wanaokuja kununua maziwa katika duka hilo.

Ndani ya duka linaouza bidhaa litokanalo na maziwa, kuna jokofu linalotunza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, likiwa lina maandishi yanayoeleza maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mteja akiwa ameshika chupa yake ya maziwa kwenye duka linalouza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa mteja ataekewa maziwa haya kupitia mfumo wa kiautomatiki, ambapo ataweka pesa na kupata kiasi anacho kitaka.

Mashine inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa iko pembezoni mwa duka tayari kwa ajili ya mteja kukinga chupa yake na kupata maziwa ambayo atayalipia kwa mfumo wa kiautomatiki.

Banda kubwa linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa likiwa pembeni mwa ukuta mkubwa, huku wateja wawili mwanamama na watoto wadogo wakiwa wananunua bidhaa hizo bora na kupeleka nyumbani kwa ajili ya matumizi.

Mwanamama aliyevalia koti lenye rangi nyeupe amesimama ndani ya duka akiwa anapima maziwa kwenye jagi tayari kwa ajili ya kumuuzia mteja aliyesimama nje ya duka hilo, mazingira ya duka ni masafi na ya kuvutia wateja wanaokuja kupata bidhaa.

Mashine inayoouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ipo pembezoni mwa ukuta ikiwa na maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama.

Mwana mama amewek chupa kwenye mashine kubwa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, atalipia maziwa hayo kupitia mfumo wa kiautomatiki, na nje ya mashine kuna maandishi yanayo eleza kua maziwa ni safi na salama.

Mwanaume amekinga kikombe cha rangi nyeupe kwenye mashine ya maziwa, maziwa ambayo yako tayari kwa ajili ya kunywa mteja atalipia maziwa haya kwa mfumo wa kiautomatiki na nje ya mashine kuna maandishi yanayoeleza maziwa ni safi na salama kwa afya.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, liko pembezoni mwa barabara, huku wateja wengi wakiwa nje ya duka hilo, wanasubiri kununua maziwa hayo yaliyo safi na salama, kwa ajili ya kunywa na kujenga afya zao.

Mashine inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ipo ndani ya duka, tayari kwaajili ya mteja kuja kukinga maziwa hayo kutumia chupa, na kulipia kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Mashine inayuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, iko ndani ya duka, tayari kwa ajili ya mteja anayekuja kukinga chupa yake na kulipia maziwa kupitia mfumo wa kiautomatiki. Nje ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa, maziwa ni safi na salama kwa afya.

Duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa likiwa limepambwa vizuri kwa rangi nyeupe pamoja na bluu na ndani yake kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja atalipia maziwa haya kwa mfumo wa kiautomatiki na kupata kiwango cha maziwa anachohitaji.

Majokofu makubwa yanayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ikiwa imepanga bidhaa hizo ndani ya friji, na pembeni kuna mashine inayouza maziwa hayo na kulipiwa kwa mfumo wa kiautomatiki.

Mashine ya kisasa inayouza bidhaa zitokanazo na maziwa iko ndani ya duka, mashine hii hutoa maziwa yaliyo tayari kwa ajili ya kunywa na mteja analipia kwa mfumo wake kiautomatiki.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine kubwa na ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Nje ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa ajili ya kunywa.

Ndani ya ofisi ya fundi kuna mashine inayo uza bidhaa zitokanazo na maziwa, mashine hii huuza maziwa ambayo yapo tayari kwa ajili ya kunywewa mteja hulipia hela kwa mfumo wa kiotomatiki.

Mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyuchujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa imepangiliwa vizuri pembezoni mwa duka kubwa. Mashine hii hutumia mfumo wa kiautomatiki katika kufanya malipo yake na nje kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mashine inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa iko pembezoni mwa duka kubwa, mashine hii ina maandishi yanayosomeka kuwa “maziwa ni safi na salama kwa afya” mteja atalipia bidhaa hii kwa mfumo wa kiautomatiki.

Mashine inayouza maziwa yaliochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja amesimama mbele yake akiwa anakinga chupa kwa ajili ya kupokea maziwa hayo na kulipia kwa mfumo wa kiautomatiki.

Mashine inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, nje ya mashine kuna picha ya ng'ombe, na uonekani wa maziwa yanayopatikana ndani ya mashine.

Duka linalojishuhhulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa liko kandokando mwa barabara, likiwa limepangiliwa vizuri kwa rangi zinazofaa na mazingira yamepangwa kwa matangazo ya bidhaa hizo za maziwa, ili watu waje kununua.

Machine inayouza maziwa yaliyochujwa na kupaswa moto tayari kwa kunywa, imewekwa pembe ikiwa na maandishi yanyoeleza kuwa, maziwa ni safi na salama kwa kunywa.

Muuzaji wa kike amesimama nje ya duka la maziwa liitwalo rozaliani milki akitazama kwa makini upande wa mlango huku ukuta wa duka ukionyesha jina na nembo yake kwa rangi angavu mazingira yakitoa hisia ya usafi na utulivu.

Banda kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa likiwa limepembwa kwa rangi za kupendeza, huku wateja wengi walioshika vifaa mbalimbali vya kuchukulia maziwa, wako nje ya duka hilo wakisubiria zamu yao ya kununua.

Duka kubwa linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa ndani yake kuna mashine kubwa na ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja atalipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji na bidhaa za maziwa liko pembezoni mwa barabara, huku mteja wa kiume anaingia ndani ya duka hilo ili kujipatia maziwa hayo safi na salama kwaajili ya kunywa.

Mwana mama auzae bidhaa zitokanazo na maziwa amesimama nje ya duka lake kubwa lenye mageti yenye rangi ya bluu, tayari kwaajili ya kuwapokea wateja wanaokuja kununua maziwa dukani kwake.

Ndani ya duka kubwa kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja atalipa kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Mashine inayouza maziwa safi yaliyotayari kwa kunywa ikiwa ipo nje ya duka. Nje ya mashine kuna maandishi yanayoweza kusomeka maziwa ni safi na salama kwa afya. Mteja atalipia maziwa haya kwa mfumo wa kiotomatiki.

Mbele ya duka kuna mashine inayouza maziwa ambayo yamechujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, na juuya mashine kuna maandishi yanaoeleza maziwa ni safi na salama.

Ndani ya duka kuna mashine inayouza maziwa yaliyo tayari kwa ajili ya kunywa, mbele ya mashine kuna maandishi yanayosomeka maziwa ni safi na salama kwa afya, mteja hulipia maziwa haya kwa mfumo wa kiautomatiki.

Duka linalouza bidhaa tofautitofauti zitokanazo na maziwa, mtoto wa kiume akiwa amesimama anaangalia kwa makini bidhaa hizo, ili aweze kuchagua yenye ubora zaidi na kuinunua.

Duka la kisasa la samani limejaa samani mbali mbali kama makochi, vitanda na meza vyote vimepangwa vizuri ili kuvutia wateja wanaotembelea na kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba.

Sehemu inayojihusisha na uuzaji wa samani za nyumbani ikiwemo vitanda, makochi na meza, meza iliyotengenezwa vizuri na kupewa muundo wa kisasa imesimama vizuri ikisubiri kupakwa rangi na kumfikia mteja.

Ndani ya duka linalouza samani za ndani kuna makochi ya kisasa yaliotengenezwa kwa kutumia vitambaa maaulumu huku mhudumu wa duka hilo, akiwa anaendelea kufuta mavumbi katika makochi hayo ilikuvutia wateja.

Wauzaji wa samani za majumbani wakiwa wametengeneza bidhaa zao, na kuziweka vizuri kwa ajili ya mteja aliyeomba kutengenezwa bidhaa hizi kufikishiwa nyumbani kwake mapema.

Mafundi seremala wawili; wanaotengeneza samani za mbao kwa ajili ya kuwekwa majumbani na maofisini, wako katika eneo la kazi wakiendelea kuranda mbao kwa kutumia vifaa vyao ili waweze kutengeneza samani zenye ubora.

Ndani ya duka linalouza fanicha lenye kuta za rangi ya kupendeza, samani zimepangwa kwa mpangilio unaovutia. Vitanda vya kisasa vimesimamishwa kwa ustadi vikiwa na magodoro laini juu yake.

Fundi fanicha ametengeneza kitanda kwa kutumia mbao zenye ubora na za kisasa, kitanda hiki kimepakwa rangi vizuri ili kukikinga ili kisikutane na wadudu; kitanda kipo tayari kwa ajili ya mteja aliyeweka oda kuja kuchukua.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za nyumbani kama vile makochi, makabati pamoja na magodoro. Limepanga bidhaa zake vizuri nje tayari kwa ajili ya mteja anayekuja kutafuta bidhaa hizo kuziona na kununua.

Fundi aliyetengeneza fanicha za kisasa ikiwemo meza pamoja na viti vyake vya mbao amevipaki vizuri katika eneo la pembeni. Tayari kwa mteja aliyeagiza bidhaa hizi kuja kuchukua bidhaa zake na kupeleka nyumbani.

Katika duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za mbao ikiwemo samani za manyumbani, kabati nzuri zilizowekewa droo za kisasa kabisa zimepangwa tayari kwa ajili ya mnunuzi kuja kuchukua bidhaa zake na kupeleka nyumbani na kupamba nyumba.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na mbao mfano Makochi, meza na viti limepangilwa vizuri likiwa na makochi yaliyotengenezwa na kunakshiwa vizuri ila wateja waje kununua.

Ndani ya duka linalouza samani za nyumbani kama vile makochi, meza na taa za kupendeza, vikiwa vimepangiliwa vizuri wakisubiri wateja wanaokuja kununua bidhaa hizi.

Wauzaji wa samani za majumbani wakiwa wamechonga kwa ustadi mkubwa meza ambayo hutumika nyumbani kama pambo, meza hii imetengenezwa kwa mbao maalumu na kupakwa rangi nzuri.

Katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na mbao, kitanda kilichotengenezwa na mbao nzuri kimewekwa tayari kwa ajili ya wanunuaji kuja kununua, na kumpatia muuza fanicha kipato.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali kama vile thamani za nyumbani, makochi, meza na makabati likiwa na muonekano mzuri wa kuvutia wateja wanaotafuta bidhaa hizo.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa samani za nyumbani likiwa limepangwa vizuri. Lina bidhaa kama vile:- makochi, meza na makabati tayari kwa ajili ya kuwavutia wanunuaji.

Fundi seremala akiwa anaendelea kuchonga mbao zake, ili aweze kutoa samani bora; ambazo zinaenda kutumika nyumbani kwa ajili ya mapambo na ajiingizie kipato.

Wauzaji wa samani za nyumbani kama vile makochi na vitanda, wamepanga vizuri, makochi makubwa yenye rangi za kuvutia na mito midogo ili wanunuzi wanaotafuta samani za kupamba nyumbani waweze kuvutiwa nazo.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za nyumbani, ikiwemo makochi, meza pamoja na viti; limepangiliwa vizuri kwa muonekano wa kumvutia mteja, anayekuja kutafuta samani za kupamba nyumbani kwake.

Wauzaji wa samani za kisasa za majumbani wametengeneza vizuri samani ya meza pamoja na viti, vilivyoandaliwa vizuri ili mteja anayetafuta samani hizo aweze kuvutia nazo.

Vitanda vya chuma na mbao vimepambwa vizuri ndani ya duka la samani. Samani hizi zinaonyesha biashara ya fanicha za nyumbani na ofisini zikiwa tayari kwa wateja wanaotembelea na kupita karibu na eneo hilo.

Kitanda cha kisasa kilichotengenezwa kwa mbao nzuri kikiwa kimewekwa vizuri sehemu ya wateja kupita na kuchagua, huku godoro maridadi limwekwa juu ya kitanda hicho ili kuongeza mvuto kwa wateja wanaochagua bidhaa hiyo.

Vitanda vilivyotengenezwa vizuri kwa mbao pamoja na chuma vimewekwa vizuri katika eneo la wazi linalouza vifaa hivyo vya ndani, thamani ziko tayari kwaajili ya mteja anayetafuta thamani za kupamba nyumbani kwake kuja kununua.

Ndani ya ofisi yenye mpangilio mzuri wa makochi pamoja na makabati vilivyotengenezwa na watengenezaji wa fanicha za ndani, vimepangwa vizuri kwa ajili ya mteja kuja kununua.

Kitanda cha kisasa chenye muonekano wa kuvutia, kikiwa kimetengenezwa kwa mbao imara na kupakwa rangi nzuri; tayari kwa ajili ya kumvutia mteja anayekuja kununua kitanda hicho na kupeleka nyumbani kwake kama samani yenye ubora.

Wauzaji wa samani za majumbani ikiwemo meza, vitanda na viti pamoja na makochi; wamepanga vizuri bidhaa hizo kwa mvuto, kwa ajili ya wateja wanaotafuta samani za kupamba nyumbani.

Wauzaji wa samani za nyumbani, kama vile makochi na vitanda. Wamepanga vizuri bidhaa hizo ndani ya duka, zikiwa na rangi zinazovutia na kutengenezwa kwa umaridadi mkubwa sana.

Watengenezaji wa samani za nyumbani kama vile makochi, vitanda na meza. Ametengeneza kochi zuri tayari kwa ajili ya kuweka ndani ya nyumba. Kochi hili lina rangi zinazovutia mteja anayekuja kununua kwa ajili ya kupeleka nyumbani.

Duka kubwa linalouza bidhaa za samani ambazo tayari zimekwisha tengenezwa, liko katika eneo zuri na la kuvutia kwa ajili ya wateja wanaotafuta samani za kupamba nyumbani.

Fundi seremala amesimama nje akiwa anaendelea kugongelea mbao na kutengeneza samani mbalimbali, ikiwemo vitanda, makochi, makabati pamoja na meza. Bidhaa zake huuzia wateja na kujipatia kipato cha kila siku.

Samani zinazopambwa nyumbani, zikiwa zimetengenezwa vizuri na wauzaji wa samani hizo na kupangwa kwa ajili ya mteja anayenunua bidhaa hizo, kuzichukua na kupeleka nyumbani.

Mafundi wanaotengeneza samani za nyumbani kwa kutumia mbao pamoja na vitambaa maalumu; ametengeneza makochi: mazuri, makubwa na masafi yenye rangi ya kuvutia mteja anayepita kutafuta bidhaa kwa ajili ya kupendezesha nyumba yake.

Samani aina ya kochi iliyo tengenezwa vizuri na kuwekwa mito ya rangi kwaajili ya kupendezesha imewekwa nje ya duka linalo uza samani za nyumbani kochi hili liko tayari kwaajili ya kupakiwa kwenye magari na kupelekewa mteja aliye weka oda yake.

Wauzaji wa samani za majumbani wakiwa katika ofisi yao kubwa waliopanga bidhaa hizo mfano wa vitanda vilivyowekewa magodoro mazuri, tayari kwa ajili ya kufanya masoko ya uuzaji.

Katika eneo la hoteli ambapo wateja hupata huduma mbalimbali, iwapo makazi pamoja na malazi. Mteja wa jinsia ya kiume anaongea na mhudumu ili apate maelekezo ya hoteli hiyo.

Katika eneo la hoteli, mteja wa kike akiwa amesimama huku wahudumu wawili waliovalia sare zao safi wakimpa maelekezo ya namna ya kupata sehemu ya kupumzika ndani ya hoteli hiyo.

Ndani ya hotel yenye vyakula vya aina mbalimbali, mteja na mhudumu wako katika eneo la meza ya chakula, mhudumu akimkabidhi mteja chakula kilichopikwa vizuri na kuwekwa kwenye sahani.

Viti vizuri vimepangwa kwa mpangilio wa kupendeza huku taa zikiangaza kwa upole. Watoto wanacheza kwa furaha karibu na mama yao na mandhari nzuri ya hoteli ikileta hisia ya utulivu na starehe kwa kila mgeni.

Ndani ya hotel kubwa inayopokea wageni wanaokuja kwa ajili ya kula na kulala, wahudumu wawili wamesimama wakimuonyesha ukarimu wa huduma mteja aliyesimama mbele ya meza hiyo, tayari kwa ajili ya kupokea maelekezo yanayofaa kwa ajili ya kupata nafasi katika hotel hiyo.

Mwanadada anayeuza duka la rejareja katika mtaa wa karibu na makazi ya watu, amekaa huku akiwa amepanga bidhaa zake kwenye rafu ya mbao; akisubiri wateja kwa shauku kubwa.

Duka la mtaani linalouza bidhaa mbalimbali za majumbani, ikwemo mbogamboga za majani, nyanya, na mahitaji mengineyo mengi yanayohitajika nyumbani, limepangiliwa vizuri, huku muuzi wa duka hilo, akiwa yuko tayari kusubiria wateja wanaokuja kununua.

Katika eneo la soko lililopangiliwa vizuri matunda ya aina mbalimbali ikiwemo machungwa pamoja na matango piah viungo vya jikoni kama vile nyanya na vitunguu huku muuzaji akiwa amesimama nyuma ya meza hizo anawasubiria wateja kwa shauku kuja kununua bidhaa.

Eneo la soko lililopangiliwa vizuri na kuwekwa bidhaa mbalimbali ambazo wateja huja na kuchagua bidhaa hizo kwa unadhifu mkubwa, ili waweze kupeleka mahitaji yao ya muhimu nyumbani.

Katika eneo la soko ambapo wanamama wamekaa na kuweka bidhaa zao chini, kwa ajili ya kusubiria wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo, zilizopangwa kwa unadhifu na mvuto mkubwa.

Katika eneo la soko lenye bidhaa mbalimbali kama vile: matango, nyanya na mchele; vimepangwa vizuri kwenye eneo la chini ili wateja wanaopita kwa miguu waweze kununua bidhaa hizo.

Katika eneo la soko lenye bidhaa nyingi za aina mbalimbali ikiwemo nyanya nyekundu pamoja na mboga za majani mwanamama amekaa katikati ya bidhaa zake, tayari kwa ajili ya kuwasubiri wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo.

Katika eneo la masoko muuzaji amepanga vizuri karoti pamoja na matango huku pembeni akiwa ameweka bidhaa za nafaka tayari kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaoonunua bidhaa hizo katika soko.

Katika eneo kubwa la soko muuzaji akiwa amepanga bidhaa zake vizuri kama vile nyanya, mayai huku anamuuzia mteja mwingine bidhaa hizo anazofunga kwenye mfuko.

Katika eneo la soko linalouza bidhaa za aina mbalimbali, ikiwemo bidhaa za asili kama vile: nguo, viatu pamoja na Shanga, ikiwa ni nguo za jamii ya kiafrika.

Katika eneo la soko, wafanyabiashara mbalimbali wamepanga bidhaa zao kama vile: mihogo na ndizi; tayari kwa ajili ya kuwangoja wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo kuwaungisha na kujipatia kipato.

Wanawake wakiwa ndani ya duka kubwa la soko lenye bidhaa nyingi za mahiaji ya nyumbani, wamesimama wanashauriana wakiwa na bidhaa bora zinazofaa kwa matumizi ya nyumbani.

Katika eneo la soko lililowazi na biashara za kila siku zikiendelea mwanamama amepanga vizuri bidhaa zake zikiwemo nyanya mbichi na zilizoiva pamoja na vitunguu tayari kwa ajili ya mteja kuja kununua bidhaa hizo.

Muuzaji amesimama kwenye utulivu nyuma ya meza yenye bidhaa mbalimbali kama karoti na ndizi, tayari kwa ajili ya kuwasubiri wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo ili waweze kwenda kutumia majumbani.

Katika eneo la soko mwana mama aliyeka kwenye kiti na mtoto wake amesimama pembeni, huku mbele kukiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye meza akiwasubiri wateja kwa furaha wake wanunue bidhaa hizo katika biashara yake.

Ndani ya eneo la soko wauzaji wamekaa wakiwa wanasubiria wateja waje kununua bidhaa hizo kama vile: pilipili hoho, nyanya chungu pamoja na nyanya nyekundu.

Mwanamama akiwa ameketi sokoni, pembezoni kuna bidhaa mbalimbali kama vile, mchele, mboga za majani, viazi na matunda wakiwa wanasubiria wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo.

Mwanamke aliesimama pembezoni mwa meza, iliyopangwa bidhaa mbalimbali za sokoni, kama vile; nyanya, ndizi, pilipili hoho pamoja na vitunguu, akiwa anapanga bidhaa hizo kwa ustadi mkubwa.

Katika eneo la ndani ya soko lililopangiliwa vizuri limewekwa bidhaa mbalimbali, ambapo wafanya biashara wa bidhaa hizo wamesimama nyuma ya meza tayari kwaajili ya kuwasubiri wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo.

Eneo la soko lililosheheni idadi kubwa ya watu linabidhaa mbalimbali kama vile:- mikoba na viatu. Watu wengi wametawanyika sokoni hapo tayari kwa ajili ya kuchagua bidhaa hizo na kupeleka nyumbani.

Wanawake wawili mmoja akiwa ni muuzaji na mwingine mnunuzi wakiwa wanabadilishana bidhaa ya mboga za majani, ambazo mama huyu amenunua kutoka katika genge hili dogo lenye matunda na mbogamboga nyingine.

Katoka sehemu ya soko, mzee aliyepanga bidhaa zake kama machungwa, bamia pamoja na viazi anamuuzia mteja aliyekuja kumuungisha bidhaa hizo, anapokea hela na kumpa mnunuaji bidhaa alizozipanga hapo sokoni.

Wanawake wamepanga bidhaa zao mbalimbali, kama vile nyanya zilizoiva vizuri katika eneo la soko lililopo wazi ili wateja wanaopita maeneo hayo kuweza kununua za hilo bora la chakula.

Duka kubwa linalouza bidhaa za aina mbali mbali katika eneo la soko huku wateja wakiwa wamesimama na kuchagua bidhaa hizo, bidhaa zimewekwa kwenye eneo la mwanga na kutenganishwa na kioo ili wateja waweze kuvutiwa na bidhaa hizo.

Katika eneo la soko, lililopangiliwa bidhaa mbalimbali kwa mpangilio wa kuvutia wateja, na wafanyabiashara wako ndani ya soko hili tayari kwa ajili ya kufanya biashara hiyo.

Mzee wa makamu ameweka bidhaa zake chini na kuzipanga katika vizuri katika eneo la soko bidhaa kama machungwa na vitunguu, tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja wanaopita eneo hilo kutafuta bidhaa mbalimbali.

Katika eneo la soko lililopo wazi kukiwa na wafanyabiashara wengi wakiendelea na uuzaji wa bidhaa tofauti tofauti. Mwanamama amekaa akiwa amepangilia bidhaa zake vizuri, bidhaa kama nyanya, pilipili hoho, pilipili washa pamoja na vitunguu swaumu.

Katika eneo la soko mwanamke amepanga bidhaa zake mbalimbali kama vile: nyanya, karoti na viazi; katika muonekano safi na wa kuvutia, akiwasubiri wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo kwa ajili ya kupeleka nyumbani kama chakula.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga nyanya na mbogamboga wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa, huku mazingira ya soko yakiwa wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi.

Katika eneo la soko, wauzaji wamepanga bidhaa mbalimbali chini kwa mpangilio rahisi, wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa, huku mazingira ya soko yakiwa ni wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi katika jamii

Katika eneo la wazi la sokoni wanamama wamepanga mazao yao ya nyanya zilizoiva vizuri na nyingine zikiwa ni mbichi kidogo, tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja wanaopita eneo hilo.

Katika eneo la soko lililopo wazi linajihusisha na uuzaji wa bidhaa za asili ikiwemo picha za mbao, shanga pamoja na hereni. Mwana mama amesimama pembeni ya meza yenye bidhaa hizo tayari kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaokuja kununua.

Ndani ya soko bidhaa za aina mbalimbali zimepangiliwa vizuri na kuwekewa bei elekezi juu yake. Bidhaa hizo kama vile machungwa, maembe pamoja na ndizi na wateja wanapita kununua.

Katika eneo la soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa za asili kama vile majamvi, vikapu pamoja na nguo za kushona kwa mikono, zimewekwa vizuri katika eneo kubwa ili kuvutia wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo.

Mwanadada anayefanya kazi katika ofisi za mikopo, iitwayo “PLATNUM”, amekaa katika meza yake safi na kutumia kompyuta iliyopo mbele yake, tayari kwa ajili kuwakaribisha wateja wanaokuja kupata huduma hiyo nzuri.

Mteja akiwa ameshikilia kifaa maalumu kinachorahisisha malipo ya fedha za benki kwa kutumia vifaa vya mkononi. Ameshikilia kadi ya benki husika pamoja na kifaa kinachopokea malipo hayo.

Mkono ulioshika mashine inayotoa huduma za kibenki, kwa njia ya kiganjani ambayo inawekwa kadi na mteja atalipia kiasi anacholipia bidhaa kwa njia rahisi bila kufika benki.

Jengo kubwa na la kisasa lenye muonekano wa kuvutia, tayari kwa ajili ya wapangaji wanaokuja kutafuta maeneo ya makazi mjini kuvutiwa na jengo hilo na kuhamia.

Dalali wa kizungu anayepangisha nyumba kwa ajili ya makazi, akiwa anamwelezea mwanadada uzuri wa nyumba hiyo na kwa nini anastahili kukaa eneo hilo lenye ubora wa hali ya juu.

Jengo kubwa na refu likiwa liko katika eneo la mjini, linalowakilisha sekta ya makazi na ofisi kwa maeneo ya mjini na kuchochea uwekezaji katika sekta za makazi.

Ghorofa kubwa lililojengwa kwa kisasa kabisa limesimama katikati ya mji. Ghorofa hili ni mahususi kwa ajili ya uwekezaji katika sekta ya makazi ambapo vyumba vyake vinakuja kupangishwa kwa ajili ya maofisi na makazi ya watu wanaohamia mijini.

Kwenye eneo kubwa la wazi lenye majengo ambayo bado yapo kwenye ujenzi. Majengo haya yanawakilisha sekta ya uwekezaji ambapo baadae yanakuja kupangishwa kama ofisi au makazi ya watu.

Nyumba kubwa na ya kisasa iliyojengwa katika maeneo ya mjini, inayowakilisha sekta za umakazi kwa ajili ya watu kuja kuhamia na kukaa ndani ya nyumba hii. Nyumba hii inawakilisha ongezeko la watu, wanotoka maeneo ya mbali na kuhamia mjini.

Ghorofa ndefu zinazojengwa kuelekea juu katika eneo la mjini likiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kwa makazi ya ofisi na makazi ya watu, jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi.

Dalali wa nyumba za ofisi na makazi, Akiwa anamuonyesha mteja eneo la nyumba lilioko wazi. Anamuonyesha kwa upana na urefu na ukubwa wa eneo hilo, ili aweze kumshawishi mteja kulipia eneo hilo kwa ajili ya biashara.

Ghorofa refu linaloendelea kujengwa katika eneo la mjini likiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kwa makazi ya ofisi, jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi linalolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Jengo kubwa na lakisasa limejengwa pembezoni mwa barabara likiwa bado kinaendelea na ujenzi. Jengo hili linatumika kama mahali pa kupangishia makazi ya watu na ofisi za biashara.

Wateja wengi wakiwa wako ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye muonekano mzuri na mwangaza wa kupendeza, ili kuvutia wateja wanaokuja dukani hapo na kujipatia bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa kwa bei ya jumla na rejareja lina shati nyingi zilizopangiliwa vizuri tayari kwa ajili ya mteja anayekuja kuchagua shati hizo na kwenda kuzitumia, shati zimewekwa katika hali ya usafi na unadhifu.

Jengo kubwa na la kisasa lenye maduka mbalimbali ndani yake, limepangiliwa vizuri na lenye mwangaza wa kutosha ili kuweka watu waingie na kuchagua bidhaa katika maduka tofauti yaliyopo ndani humo.

Ndani ya jengo kubwa linalouza bidhaa za aina mbalimbali mfano nguo za kiume, zilizotundikwa vizuri kwenye rafu na nyingine zimekunjwa.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa za aina mbalimbali kwa mchanganyiko, likiwa limepanga bidhaa hizo ikiwemo viatu pamoja na mikoba. Watu wanapita kwenye kila sehemu na kuchagua bidhaa zinazowafaa na kuwavutia ili waweze kulipia.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbali mbali ikiwemo viatu na kandambili, limepangiliwa vizuri viatu vyenye rangi tofauti tofauti kwa ajili ya kuvutia wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo katika duka hilo.

Duka kubwa lenye mchanganyiko wa maduka mbalimbali, likiwa limepangiliwa vizuri, na ndani ya duka mojawapo kuna bidhaa maalumu za kina dada kama vile pochi mbalimbali kwa ajili ya mapambo.

Sehemu ya jengo yenye mchanganyiko wa maduka mengi ambapo watu huja sehemu hii na kuchagua bidhaa mbalimbali. Mfano wa sanamu za watu zilizovaa nguo nzuri kwa ajili ya wateja kuchagua na kupendezwa na bidhaa hizo.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa za aina mbalimbali kwa bei ya jumla na reja reja. Mashati yamepangwa vizuri kwenye rafu pamoja na mengine kukunjwa na kuwekwa juu ya meza. Huku taa zenye mwangaza wa kutosha zikimulika duka hili ili kuwavutia wateja wanaokuja.

Katika eneo kubwa kuna maduka mbalimbali yanayouza bidhaa mbalimbali kwa jumla na rejareja duka lililopo mbele ni duka lililopanga bidhaa zake kwa unadhifu mkubwa ili liweze kuvutia wateja kununua bidhaa hizo.

Ndani ya duka kubwa lenye mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali, wateja na wafanyabiashara wako ndani ya jingo hilo kubwa wakiwa wanafanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali kutoka sokoni hapo.

Ndani ya duka kubwa lenye bidhaa za aina mbalimbali ikiwemo nguo za kiume zilizopangiliwa vizuri kwenye rafu na nguo zingine zimekunjwa na kuwekwa juu ya meza. Nguo hizi zimekaa kwa mpangilio mzuri ili mteja anayekuja kununua ajichagulie anayoitaka.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo za kina mama zilizotengenezwa kwa vitenge, zimetundikwa vizuri kwenye rafu tayari kwa ajili ya kuvutia mteja anayekuja kununua bidhaa hizo na kwenda kutumia nyumbani.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lililopangiliwa vizuri bidhaa mbalimbali ikiwemo mfano wa mwanamke aliyevaa kofia na nguo ya kupendeza pamoja na viatu, tayari kwa ajili ya kumvutia mteja anayekuja kuchagua bidhaa hizo.

Ndani ya duka kubwa lenye mchanganyiko wa maduka mbalimbali kukiwa na bidhaa zilziopangwa vizuri kwenye milango ya kioo, tayari kwa kumvutia mteja anayepita na kuchagua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kupeleka nyumbani.

Ndani ya duka kubwa lenye mchangayiko wa biashara mbalimbali, likiwa katika sehemu ya mguo zilizopangiliwa vizuri na kukunjwa na kuwekwa kwenye rafu zenye rangi nyeusi huku makoti yakininginizwa.

Duka kubwa linalo jihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, likiwa liko katika eneo la wazi. Wateja wengi wako ndani ya duka hilo wakiwa wanachagua bidhaa mbalimbali za kwenda kutumia manyumbani. Duka liko katika hali ya usafi na unadhifu kwa ajili ya kuvutia wateja.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa za aina mbalimbali, likiwa linaonesha matangazo ya nguo zimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja kununua na ofa ya punguzo la bei la mpaka asilimia arobaini.

Duka kubwa lenye bidhaa za aina mbalimbali ikiwemo vileo vilivyopangwa vizuri kwenye rafu yenye rangi nyekundu. Mwanaume amesimama akichagua chupa zinazomfaa kwa ajili ya kwenda kuburudika nyumbani na marafiki zake.

Duka kubwa lenye bidhaa za aina mbalimbali zilizopangwa vizuri katika rafu za chuma. Bidhaa hizo ni kama vile:- juisi za maboksi, juisi za chupa pamoja na maji. Wateja huja sehemu hii na kuchagua wanayotaka kwa ajili ya kununua.

Binti mdogo akiwa ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa za aina mbalimbali, zikiwa zimepangiliwa kwenye rafu kwa mtindo wa kuvutia, akiwa anasoma bei za bidhaa hizo kabla ya kuweka kwenye kikapu chake na kwenda kulipia.

Duka kubwa linalouza bidhaa nyingi kwa bei ya jumla na rejareja likiwa limepangiliwa bidhaa mbalimbali ikiwemo dawa za mswaki za makampuni tofauti tofauti dawa hizi zimewekewa na bei elekezi kwa ajili ya mteja kuchagua bidhaa atakayoweza kununua.

Duka lenye mpangilio mzuri na kubwa kabisa, likiwa liko na taa za kuangaza na kupendeza; limepangwa bidhaa mbalimbali mfano maboksi ya biskuti pamoja na juisi, kwa ajili ya wateja kuvutiwa na bidhaa hizo nzuri.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa nyingi, kwa bei ya jumla na rejareja katika eneo la soko. Bidhaa aina ya viatu vimepangiliwa vizuri kwenye rafu zenye rangi nyeupe pamoja na rangi ya mbao, ili wateja waje kuchagua bidhaa hizo.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali za nyumbani, mikate iliyookwa imepangwa vizuri kwenye rafu ya mbao, tayari kwa ajili ya mteja anayekuja kununua bidhaa hizo kuvutiwa nazo ili aweze kununua na kupeleka nyumbani.

Mwanadada aliyeshika chupa iliyoandikwa mayonaizi ikiwa imetengenezwa na maziwa pamoja na mayai ndani ya duka kubwa, tayari kwa ajili ya kununua bidhaa hiyo na kwenda nayo nyumbani kwake

duuka kubwa linalouza bidhaa za aina mbali mbali kuna mwanadada aliye simama tayari kwa ajili ya kulipia bidhaa aliyo chagua tunda zuli la nanasi ambalo tayari kwa ajili ya kuliwa duka liko katika hali ya usafi na kuvutia wateja.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa za aina mbalimbali limepangiliwa vizuri kwa muonekano wa kupendeza, huku rafu nyingi zikiwa zimepangwa kwenye mistari iliyo nyooka na kupangwa bidhaa hizo kwaajili ya mteja kuja kuchagua kwa urahisi.

Katika duka kubwa na la kisasa mteja anachagua vifaa mbalimbali, akiwa anatembeza kikapu kwenye mazingira ya kuvutia ya bidhaa zilizopangwa vizuri ili kuvutia mteja.

Duka linalo jihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za nyumbani liko kando kando ya barabara limepangwa vizuri na bidhaa za aina mbalimbali tayari kwa ajili ya wanunuaji kuja kununua bidhaa hizo.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa za aina mbali mbali ikiwemo bidhaa za chakula nafaka za chakula zikiwa zimepangiliwa vizuri kwa ajili ya mteja anaekuja kununua mazao haya ya chakula na mengine kutumika kama mbegu mashambani.

Ndani ya duka kubwa lenye mpangilio wa rafu nyingi zilizojazwa vinywaji mbalimbali vinywaji hivyo vimepangwa kwa muonekano wa rangi pamoja na aina ya bidhaa ili kumvutia mteja aneyekuja kununua bidhaa hiyo.

Duka kubwa na la kisasa lililo pangwa vizuri kwa usafi ndani kuna viatu vya rangi tofauti vikiwa kwenye rafu iliyopangwa kwa mpangilio unao vutia wateja, mazingira ni safi na yanaonesha ubora wa huduma kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa lenye muonekano wa kisasa na mpangilio mzuri wa bidhaa zilizowekwa kwa ajili ya kumvutia mteja zikiwa na bei elekezi, bidhaa hizo kama biskuti, mikate pamoja na keki zimewekwa vizuri kwa ajili ya mteja kwenda kununua.

Duka kubwa, zuri na la kisasa, lililopangiliwa vizuri lenye rafu za rangi nyeupe na kuwekwa bidhaa, tayari kwa mteja kuja kuchagua bidhaa hizo. Bidhaa hizibzimewekewa bei elekezi ambapo mteja atakuja kununua.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa linalouza vileo vya aina mbalimbali, kwa bei za jumla na rejareja likiwa limepangiliwa vizuri na kuwekewa taa za kupendeza.

Ndani ya soko kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa za majumbani kama vile; nyanya, viazi na vitunguu huku wauzaji wakiwa wamesimama katika maeneo yao kwa ajili ya kupokea wateja.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo vyombo vilivyopangiliwa vizuri katika rafu za rangi ya chuma, vyombo hivi vimepangwa na kuwekewa bei elekezi kwa ajili ya wateja kuja kuchagua na kununua.

Ndani ya duka kubwa linalouza matunda kwa bei ya jumla na rejareja, ikiwa imepanga matunda hayo katika rafu za mbao na kuwekwa katika muonekano mzuri unaovutia wateja wanaotafuta bidhaa hizo.

Katika eneo la soko kubwa lenye bidhaa za aina mbalimbali ikiwemo matunda na mbogamboga za majani, vimewekwa vizuri juu ya meza tayari kwa ajili ya mteja anayetafuta bidhaa hizo kuziona kwa urahisi.

Mwanadada akiwa anachagua bidhaa mbalimbali ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa kwa bei ya jumla na rejareja, anaweka bidhaa hizo kwenye kikapu tayari kwa kwenda kulipia.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali mwanadada yuko ndani ya duka hilo, akiwa anachagua bidhaa muhimu zitakazoweza kwenda kumsaidia arudipo nyumbani kwake.

Duka kubwa lenye mpangilio wa kupendeza likiwa na rafu ndefu zenye rangi nyeupe huku kukiwa kumepangwa bidhaa mbalimbali za manyumbani, mteja huja kwa ajili ya kuchagua bidhaa anazozitaka kwa ajili ya kununua.

Ndani ya duka linalouza bidhaa za aina mbalimbali kwa bei ya jumla na rejareja, ikiwemo viti vya plastiki na baisikeli, viko sehemu ambayo mteja anaweza kuchagua na kununua.

Duka kubwa linalo uza bidhaaa za jumla na reja reja imepangiliwa vizuri bidhaa za aina mbalimbali, ikiwemo viti pamoja na baiskeli. Wateja huja eneo hili na kujichagulia bidhaa wanazotaka kwa ajili ya kwenda kufanya matumizi ya nyumbani.